Hili picha linaonesha kitabu ambacho kimeandikwa "nyota ya kiswahili", inatumika kwa gredi ya pili, kitabu cha shule iko juu ya mezani ikiwa imeshikiliwa na mkono.

Hili hili picha linaonyesha mtu akiwa kwenye uwanja ambaye ni mlemavu, amevaa nguo ya wachezaji kwenye uwanja anataka kucheza mpira.

Hili picha linaonyesha kuna mtu kwe, kwenye mchanga. Linaonekana kuwa ni uwanja, anaye, ameti, timiza miguu yake kwenye mi, mchanga. Ambaye amevaa nguo nye, nye, nyeusi.